Mavazi yaliyopangwa vizuri yanavutia macho yakionyesha mitindo mipya. Thamani za kifahari huongeza uzuri zikialika wateja kufurahia ununuzi katika duka hili. Mwangaza hafifu huleta hisia ya utulivu na anasa. Nguo za kiume na kike zimepangwa kwa ustadi zikitoa chaguo tele kwa wateja.

Duka la nguo limejaa bidhaa maridadi. Rafu zimetawala zikiwa na mavazi ya aina mbalimbali. Nguo zimetundikwa kwa mpangilio zikivutia wateja. Rangi tofauti zimechanganyika zikileta uhai. Chupi na mashati vimepangwa vizuri vikiashiria ubora.

Duka la nguo linaonyesha mannequins wakiwa wamevalia mavazi maridadi ya kiume. Viatu vimepangwa chini vikiambatana na mapambo mekundu na meupe ya mvuto yakionyesha mtindo wa kisasa na mpangilio nadhifu wa bidhaa.

Duka la nguo limepambwa vizuri ikiwa na safu ya mavazi maridadi. Nguo za rangi mbalimbali zimetundikwa kwa utaratibu ziking'aa chini ya taa angavu. Nafasi pana inatoa muonekano wa kisasa na wa kuvutia ukialika wateja kuchagua.

Duka hili la kisasa lina nguo maridadi zilizopangwa vyema. Sakafu ya mbao inang'aa ikionyesha bidhaa za kuvutia. Rafu zimejaa mavazi na meza za kati zinaonyesha vifaa. Mwangaza wa kutosha unajaza chumba ukiangazia kila kona.

Duka la nguo la kifahari linaonyesha makabati maridadi yaliyojaa mavazi mbalimbali. Jaketi, fulana na mashati yamepangwa vizuri kwenye pau huku baadhi ya nguo zikiwa zimekunjwa kwenye rafu. Mazingira yanapendeza kwa ununuzi wa kisasa.

Duka hili la nguo limejaa bidhaa maridadi. Mavazi ya kike yameninginia ikiwemo jaketi la jeans na fulana laini. Rafu zimepambwa kwa rundo la nguo, zikiashiria uteuzi mpana. Bango kubwa la as seen on TV linatangaza bidhaa maarufu ,urembo wa ndani unavutia ukionyesha mtindo na ubora.

Duka la nguo limejaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa ufasaha. Rundo la mavazi limejaa sakafuni huku rafu zikiwa na suti na mashati. Eneo la mauzo linavutia likitoa chaguo tele kwa wateja. Nguo nyingi zinapatikana zikionyesha mtindo maridadi.

Duka la nguo limejaa shati maridadi zenye punguzo la asilimia hamsini. Nguo za mikono mifupi na mirefu zimetundikwa vizuri kwenye pau zikisubiri wateja. Rangi mbalimbali za shati zimepangwa kwa kuvutia zikionyesha mitindo tofauti.

Hili ni duka la nguo la kifahari la Manix . Madirisha yake makubwa yanadhihirisha mavazi maridadi yakiwemo suti na mashati. Ndani, nguo zimepangwa vizuri zikialika wateja kuchagua. Huu ni mfano halisi wa boutique ya kisasa.

Duka la kisasa limejaa suti maridadi, mashati safi, na vifaa vya kifahari. Nguo za kiume zimetundikwa kwa mpangilio, zikionyesha mitindo mbalimbali. Meza zimepambwa kwa bidhaa mpya zikialika wateja kuchagua.

boutique hii maridadi inaonyesha nguo za kike zenye rangi mbalimbali. Nguo hizi zimewekwa kwenye mannequin zikipangwa kwa mpangilio mzuri. Gauni ndefu fupi na gauni za kupendeza zimejumuishwa zikionyesha mitindo tofauti.

Duka hili la nguo za kiume na za kike linaonekana wazi. Mitindo mipya ya mavazi imepangwa ndani. Ishara yenye rangi za Italia inatangaza ikieleza bidhaa za kisasa. Madirisha makubwa yanatoa mwonekano wa ndani yakionesha aina mbalimbali ya viatu.

Duka la nguo limejaa bidhaa maridadi zilizopangwa kwenye vyema kwenye paa za kiunga . Mavazi ya kiume yametengwa wazi yakionyesha mitindo tofauti. Mahali hapa panatoa uteuzi mpana wa vitu vya kuvalia kwa urahisi wa wateja.

Soko la magari limejaa magari mapya. Wanunuzi wanatembea katikati ya magari yaliyopangwa vizuri wakichuguza miundo mbalimbali. Eneo lote linaonekana safi na lenye mwanga wa kutosha likionyesha uzuri wa magari haya.

Gari jekundu la Subaru Forester limeegeshwa sokoni likiwa na milango wazi ikionyesha ndani yake safi na viti vyeusi. Dashibodi na usukani vimepangwa vizuri. Magari mengine yaonekana nyuma yakionyesha shughuli za mnada wa magari.

Duka la magari linaonyesha Tesla nyeupe likiwa na kofia ya injini wazi mwanamke akitoa maelezo kwa mteja. Gari jingine la umeme limeegeshwa nyuma likisisitiza soko la kisasa la magari. Wateja wanapewa ufafanuzi wa kina kuhusu teknolojia ya magari ya umeme.

Gari la abiria aina ya toyota hiace limesimama sokoni. Magari mengine yapo jirani yakingoja wateja. Mnunuzi akitafuta usafiri wa hakika atapata hapa. Hii ni fursa nzuri kwa biashara ya magari.

Gari maridadi la bluu linasafirishwa kwa trela maalum tayari kuwasili sokoni. Hii ni kawaida katika maonyesho ya magari au maduka ambapo magari mapya au yaliyotumika hupelekwa kwa wateja.

Gari jeupe aina ya Toyota Insight linapatikana sokoni. Muundo huu wa kifahari wenye rangi safi unavutia wanunuzi wa magari. Magari kama haya hupatikana kwa urahisi katika maonyesho ya magari yakiwa tayari kwa soko. Ni fursa nzuri kwa yeyote anayetafuta usafiri wa kuaminika na maridadi.

Gari maridadi haina toyota mark x rangi ya fedha limeegeshwa sokoni, magari mengine yapo nyuma na kituo cha mafuta kiko karibu hali yake ya nje inadhihirisha ubora tayari kwa mnunuzi mpya.

Lori hili kubwa hubeba magari mengi. Magari mapya yanasafirishwa kuelekea soko. Huu ni utaratibu wa kawaida katika biashara wa magari ikipelekwa kwa wateja au kwenye maduka ya kuuza. Usafirishaji huu urahisisha upatikanaji wa magari mbalimbali.

Gari hili la kifahari, Toyota Land Cruiser Prado, limeegeshwa tayari kwa mnunuzi. Rangi yake nyeusi inavutia macho, ikionyesha ubora na uimara. Magurudumu imara yanasimama kidete, yakiahidi safari salama. Ndani yake, faraja na teknolojia ya kisasa zimeunganishwa kikamilifu.

Ndani ya gari hili ususkani maridadi wa Toyota Mark X unajitokeza. Dashibodi safi yenye mfumo wa burudani wa kisasa. Viti vyeupe vilivyo nadhifu vimepambwa kwa muundo wa kipekee. Sakafu safi ikiashiria utunzaji bora. Magari kama haya huuzwa haraka sokoni.

Gari limeegeshwa sokoni. Gurudumu la kisasa likionyesha rimu maridadi na tairi imara. Magurudumu haya huashiria ubora wa chombo muhimu kwa mnunuzi yeyote wa magari. Soko hili hujaa magari yenye sifa kama hizi yakisubiri wamiliki wapya.

Gari la kifahari, Subaru Forester, limepakiwa tayari kwa mnunuzi. Muundo wake maridadi na magurudumu imara, yanakuvutia. Hili ndilo gari ulikuwa ukilingoja kwa hamu, sasa liko sokoni, tayari kukupatia safari za starehe na usalama.

Huu ni mkutano mkubwa wa magari unaoonyesha maonyesho ya magari mapya. Watu wengi wametembea kushuhudia magari mbalimbali yakiwemo suv nyekundu iliyosimama mbele. Barabara pana yenye zulia nyekundu inapitia katikati ya eneo hilo ikiongoza wageni kupitia bidhaa za hivi punde.

Gari zimepangwa safu ndefu zikisubiri wateja. Soko la magari lina shamra shamra magari mengi yakiuzwa. Kila, gari linaonekana jipya, tayari kwa mnunuzi mpya. Anga safi ya blue , inakamilisha mandhari ya biadhara yenye mafanikio.

Soko limejaa mazao mabichi, matunda na mboga zikiwa zimepangwa vizuri. Matango mengi yamejaa kwenye makreti, huku parachichi zikiwa zimetulia karibu. Bidhaa nyinginezo kama nyanya na viazi, zimeonekana zikionyesha wingi wa bidhaa zinazouzwa. Hali ya biashara inashamiri sokoni.

Hili ni soko lenyewe shughuli nyingi, ambapo lina mabasi na magari karibu na vibanda mbali mbali. Bidhaa huonekana zikiuzwa kando ya barabara huku watu wakizurura katikati ya biashara. Bango kubwa linasimama wima, likiongeza mazingira ya jiji.

Soko lenye shughuli nyingi linajitokeza likijaa bidhaa za aina mbalimbali zilizopangwa vyema. Watu wanatembea katikati ya vibanda vingi wakitazama nguo zenye rangi, viatu na bidhaa nyinginezo. Wafanyabiashara wanatoa huduma zao kwa wateja wakichangia mazingira hai ya biashara.

Mwanamke anasimama katikati ya soko lenye shughuli nyingi. Amezungukwa na rundo la mazao mapya. Raki nyingi zimewekwa mbele yake na ndizi mbichi ziko upande mwingine. Hali ya soko inaonyesha biashara hai na bidhaa za shambani.

Maua ya rangi ya njano yamepangwa sokoni yakiwa yamechanganyikana zambarau na mekundu. Yanatoa mvuto wa pekee yakiashiria biashara hai ya maua. Wateja huvutiwa na uzuri huu wakichagua kwa matumizi mbalimbali.

Soko limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo mboga na matunda yaliyopangwa vizuri. Wafanyabiashara wanauza vitu huku wateja wakipita. Eneo lina nguzo za kijani na paa la bati likitoa kivuli cha kutosha. Bidhaa safi zimetandikwa mezani zikivutia macho.

Wafanyabiashara wanauza matunda na mboga zilizopangwa sakafuni. Rangi za kuvutia za nyanya, maembe na matikiti zimetapakaa. Watu wanatembea katikati ya bidhaa, wakichagua mahitaji yao. Eneo hili linaonyesha biashara aina ya utamaduni wa soko la wazi.

Soko hili limejaa bidhaa mbalimbali. Mboga safi, matunda na vitunguu vimepangwa vizuri. Wateja wanapata mahitaji yao ya kila siku. Mazao mengi yanaonyeshwa yakipendeza kwa rangi zao asilia. Hii ni sehemu muhimu ya barabara ikitoa fursa kwa wafanyibiashara na wanunuzi.

Soko la nguo limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo fulana na marunda ya kitambaa. Bei zimebandikwa wazi, mfano shilingi mia tatu. Wateja wanapitia bidhaa hizi sokoni.

Soko hili la swahili linajaa bidhaa mbalimbali. Viatu vya ngozi vimetundikwa vikiashiria ufundi mahiri. Ndani meza imejaa mapambo na vitu vingine vya kuuza. Mteja mmoja anaonekana akichunguza bidhaa, akionyesha shughuli za kawaida za biashara. Muundo wa soko unaonekana kuwa wa jadi ukitumia mbao na mabati.

Soko la swahili limejaa vinyago vya kiafrika vimepambwa kwa ustadi. Ufundi huu wa jadi huonyesha tamaduni mbalimbali ukitoa urithi wa kale. Kila kinyago kina hadithi yake vikiuzwa sokoni.

Soko limejaa bidhaa, ndizi zikiwa zimetandazwa kwenye masanduku mbalimbali. Wafanya biashara wanahudumia wateja kukiwa na shuguli nyingi sokoni. Watu wanatembea miongoni mwa rundo la matunda wakichagua bidhaa wanazohitaji.

Soko la bidhaa mbalimbali limejaa. Chupa za sabuni vyombo vya plastiki na bidhaa za usafi zimepangwa. Rangi tele za bluu, waridi na kijani zinavutia macho. Biashara inachanua ikionyesha wingu wa mahitaji ya kila siku.

Vitambaa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na ndani ya kabati lililo kando, juu ya rafu kuna vipande vilivyokunjwa vyenye rangi na michoro mbalimbali kama vile ya chui na vingine vya angaza, kuna mavazi tofauti ikiwemo gauni la kijani lenye michoro ya kijiometry mpangilio huu unaonyesha utofauti wa bidhaa zinazopatikana katika duka hili.

Soko hili la uwazi limejaa vyakula vya kiasilia. Linajivunia aina mbalimbali ya mtunda. Gano za ndizi za jano zimetundikwa kwa kuvutia zikionyesha ukomavu wao. Karibu nazo mananasi yenye miba na machungwa yamepangwa kwa ustadi unaovutia macho.

Soko hili la jadi limejaa bidhaa za kipekee kama vile sanamu za ufundi na vikuku mbalimbali. Upande wa kushoto kuna ngoma zilizopangwa vizuri zikiashiria utamaduni. Kando nguo zenye rangi za kuvutia zimepangwa zikionyesha mitindo tofauti. Hali ya soko hii inaonyesha shughuli hai na uridhi tajiri.

Soko hili la sanaa limejaa bidhaa za aina mbalimbali. Mifuko na miundo tofauti ya kisanaa inapatikana kwa wingi. Njia nyembamba imezingira na vibanda vilivyojaa urembo wa kipekee ukionyeshwa ubunifu tele. Wateja na wachuuzi wanaonekaa wakiwa wameketi kando ya biashara hizo.

Majengo mapya yanajengwa, yakiahidi makazi ya kisasa. Miradi ya ujenzi inaendelea, ikileta fursa ya uwekezaji wa mali isiyohamishika. Vyumba vinavyomaliziwa, viko tayari kukaliwa, vikitoa nafasi ya kuishi au kukodisha.

Majengo ya kisasa yaliyopangiliwa vizuri yamejengwa kwa mazingira ya kijani kibichi yenye bustani maridadi. Mali hii inatoa utulivu wa faraga ikifaa kwa makazi ya kifahari. Miundo imara na mandhari ya kuvutia hufanya eneo hili kuwa fursa adimu ya uwekezaji.

Hii ni nyumba ya kisasa, ghorofa mbili yenye ujenzi dhabiti na muundo wa kuvutia. Inajivunia madirisha makubwa, balkoni maridadi yenye vioo na uzio wa mawe imara. Mali hii inatoa makazi bora tayari kwa mnunuzi anayetafuta faraja na mtindo.

Majengo marefu yamejengwa katikati ya jiji yakitoa fursa ya makazi na biashara. Miundombinu ya barabara na umeme imeimarika ikivutia wawekezaji. Eneo hili lina uwezo mkubwa wa kukuza thamani ya mali na kuahidi faida kubwa kwa wanunuzi wa viwanja au majengo.

Nyumba hii ya kifahari ambayo ina muundo wa kisasa na nafasi za kutosha ndani, kufanya iwe chaguo bora kwa familia inayotafuta makazi ya kudumu. Inajumuisha bustani iliyopambwa vizuri na viti vya nje ikitoa mazingira tulivu. Iko ndani ya ya jumuia iliyo na jengo ikihakikisha usalama na utulivu.

Nyumba maridadi inapatikana, ikiwa na paa la kisasa, ikizungukwa na ardhi pana inayofaa ujenzi. Eneo nzuri linatoa fursa nzuri kwa makaazi ya kifahari. Jirani na majengo mengine inaleta uwezekano wa maendeleo zaidi.

Jengo refu la ghorofa limesimama wazi chini ya anga safi. Vyumba vya kisasa vyenye balconies vinatoa makaazi boraa. Uzio wa chuma chuni unaashiria usalama. Mali hii inaweza kuwa fursa nzuri ya uwekezaji au makaazi ya kifahari.

Nyumba hii ina lango imara la chuma salama na yenye usiri. Kuta za matofali zimejengwa imara zikitoa ulinzi. Madirisha yenye nondo yanaongeza usalama wa makazi. Eneo la nje lina nafasi ya kutosha kwa maendeleo. Mali hii inafaa kwa makazi au biashara ndogo.

Jumba hili la ghorofa linatoa fursa za makazi na biashara. Vyumba vinapatikana kwa kukodisha au kuuza. Eneo hili linafaa kwa uwekezaji wa mali isiyohamishika. Huduma za dalali zipo kusaidia ununuzi au upangaji.

Duka hili la kisasa linatoa vinywaji vya kuongeza nguuv. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiangazwa na taa za blue zinazovutia. Sehemu hii maalum yenye jina energyzone inapatikana ndani ya maduka makubwa ikihudumia hitaji ya haraka ya wateja wanaotafuta nguvu. Muundo wake maridadi unaendana na mazingira ya biashara ya kisasa.

Hii ni duka kubwa lenye bidhaa nyingi zikiwa zimepangwa kwenye rafu ndefu. Kuna counter ya malipo ya haraka na sehemu ya bidhaa zilizopunguzwa bei. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia wakichagua mahitaji yao ya nyumbani. Mwangaza wa kutosha unajaza eneo lote la ununuzi.

Rafu zimejaa vinywaji baridi na juisi zikiwemo chupa za rangi ya chungwa na kijani. Njia pana inapitika vizuri ikielekea kwenye sehemu nyingine za bidhaa. Friji za vinywaji zimetulia upande mmoja. Mwangaza wa taa unatoa nuru ya kutosha. Bidhaa zimepangwa kwa umaridadi zikivutia wateja. Hali ya usafi inadhihirika wazi.

Sehemu hii ya pipi inavutia macho ikiwa na vitafuno vingi vitamu. Nafasi hii inatoa uzoefu wa ununuzi wenye utulivu na urahisi. Njia pana zinawaruhusu wateja kutembea wakichagua mahitaji yao.

Duka kubwa linaonyesha sehemu za ladies' essentials na men's essentials . Bidhaa zimepangwa kwenye rafu ndefu na viatu viko kwenye stendi ya machungwa. Njia za ununuzi zimegawanywa wazi.

Duka hili la vyakula linaonyesha sehemu ya huduma ya chakula tayari. Mabakuli ya chakula yenye vyakula mbalimbali yamepangwa vizuri. Kuna wali, mboga na labda nyama au samaki. Wateja huchagua wanachotaka wakitumia vijiko vikubwa

Duka hili linaonyesha sehemu ya matunda na mboga safi. Tikitimaji zilizo katwa na zile nzima zimepangwa vizuri. Kando yake kuna rundo kubwa la mboga za majani zikiashiria uteuzi mpana. Rafu za nyuma zimejaa bidhaa mbalimbali zikionyesha mpangilio nadhifu wa duka kubwa.

Rafu zimejaa maziwa, juisi na bidhaa zingine za vyakula. Njia kati ya rafu ni pana ikiruhusu wateja kutembea kwa urahisi. Mwangaza mzuri unaangazia bidhaa zikionekana kuvutia. Hali ya ununuzi ni safi na yenye mpangilio maalum.

Mhudumu wa duka la bidhaa yupo kwenye kaunta ya malipo. Kizuizi cha plastiki kimewekwa kati ya mhudumu na mteja. Nambari nne inaashiria kituo cha huduma. Duka la viatu linaonekana kwa mbali. Ishara ya hakuna kuingia ipo chini ya kaunta.

Duka kubwa lenye kaunta za malipo ya haraka limejaa wateja. Troli za ununuzi zimetawanyika zikionyesha shughuli tele. Wafanyikazi wanahudumia wateja huku bidhaa zikipangwa vyema kwenye rafu. Mwangaza mkali unaangazia eneo lote ukisisitiza usafi na mpangilio.

Duka kubwa la Carrefour limefunguliwa, likiwakaribisha wateja. Ndani, rafu zimepangwa zikiwa na bidhaa za aina mbali mbali, kama vile vyakula, manguo, mashine, na zinginezo. Watu wanatembea ndani, wakichagua mahitaji yao ya kila siku.

Duka hili lina sehemu muhimu ya nafaka na karanga. Rafu zimepangwa vizuri, zikiwa na bidhaa mbalimbali za vyakula. Nuru inatoka juu, ikimulika eneo la ununuzi. Mteja anaweza kupata mahitaji yake kwa urahisi.

Njia pana katika duka hili linawezesha wateja kutembea kwa urahisi wakichagua mahitaji yao. Mwangaza hafifu unakamilisha mandhari ya ununuzi. Vifaa vya kuuza vimepangwa vizuri viki wapa wanunuzi fursa ya kupata kila kitu wanacho kihitaji.

Duka kubwa la kisasa limejaa bidhaa zilizopangwa vyema kwenye rafu ndefu. Njia pana za ununuzi zinaruhusu mteja kutembea kwa urahisi, akichagua vitu kwa umakini. Mwangaza hafifu unajaza nafasi, ukionyesha eneo safi na lenye mpangilio.

Bidhaa mbali mabli zimejaa kwenye rafu ndefu nafaka, maziwa ya muda murefu, sukari na unga zimetambulishwa wazi. Vifurushi vyenye rangi tofauti vimepangwa kwa utaratibu vikijaza kila sehemu. Hii ni taswira ya duka lenye bidhaa nyingi tayari kwa wateja.

Hizi ni rafu za duka ambazo zimejaa bidhaa mbalimbali zilizofungashwa kwa ustadi katika vifurushi vya aina na rangi tofauti. Bidhaa hizi huenda ni za chakula au matumizi ya kila siku. Mpangilio wa safu wima unaashiria nidhamu na umakini katika upangaji.

Duka kubwa la rejareja limejaa vitu vya kuuza. Rafu ndefu zimepangwa kwa mitindo ya nafasi zikijaa bidhaa mbalimbali. Kwenye ukuta, kuna bango kubwa lenye ujumbe wa kinga. Njia za ununuzi ni safi na pana zikiwa tayari kwa wateja.